Watu wamesimama wakijiingiza na kutoka ndani ya tawi la benki ya ushirika, baadhi wakiwa na hati au simu mkononi, huku mazingira ya benki yakionekana safi na yana mpangilio wa kisasa ,na kuunda taswira ya shughuli za kifedha zinazofanyika kwa ufanisi na utaratibu.

Tangazo la huduma ya kifedha likiwa na kadi lenye rangi ya bluu pamoja na kifaa cha kieletroniki kinachopokea malipo na ujumbe unaoashiria urahisi wa kufanya miamala wakati wowote. Hali inayojenga usalama, wepesi na uwaminifu; katika matumizi ya teknolojia ya kibenki kwa ajili ya kutunza na kusimama fedha kwa ufanisi.

Magari mawili; moja likiwa lina rangi nyeusi na lingine rangi ya machungwa, likiwa limepaki nje ya jengo la benki lenye mabango mbalimbali yanayotangaza huduma za kifedha. Huku eneo lote likionekana la kisasa na lililopangwa vizuri na kutoa taswira ya mahali penye shughuli nyingi na usalama wa kutosha kwa wateja wanaohitaji masuala ya fedha.

Bango linaonyesha picha ya mwanamke aliyeshika hela mkononi, huku maandishi yaliyoandikwa pembeni yakisisitiza huduma za kifedha au ofa maalumu za kibenki, na muundo wa rangi na mwanga wa bango ukiongeza mvuto unaowafanya wateja kutambua huduma na taarifa muhimu za kifedha zinazotolewa kwenye tawi hilo.

Watu kadhaa wakiwa wamesimama wanahudumiwa ndani ya tawi la benki, huku wafanyakazi wakitoa huduma kwa ustadi na utaratibu, na mazingira ya ofisi yakionekana safu, tulivu na yakiwa na mpangilio wa kisasa unaowezesha mteja kupata huduma za kifedha kwa urahisi na ufanisi.

Bango ambalo linaonyesha picha na maandishi, yanayohusiana na huduma za kifedha likionyesha matangazo au taarifa muhimu za benki huku rangi na muundo wa bango, ukichangia mvuto wa kuona na kuunda mazingira ya kitaalamu yanayovutia wateja.

Watu wawili wamesimama wakikabiliana mmoja akishikilia fedha kwa makini mikononi, huku mwingine akishikilia kadi, wakielezea shughuli za kifedha kwa utulivu huku mazingira ya jengo la benki yakizingatiwa kwa mpangilio wa kina.

Magari yameegeshwa nje ya jengo lenye bango kubwa lililo andikwa benki ya Afrika, eneo likiwa safi lenye mpangilio mzuri, huku watu wakilitumia kwa ajili ya huduma za kifedha na anga la karibu likiakisi utulivu na usalama wa jengo hilo

Jengo lenye mabango yenye picha na maandishi makubwa yanayohusu benki imejengwa kwa muundo wa kisasa, ikionyesha huduma na matangazo ya kifedha kwa wateja, huku rangi na mwanga wa mabango yakichangia mvuto wa kuona na kuunda taswira ya tawi la benki lililo rasmi na linalovutia.

Wanaume wawili wamesimama mmoja akiwa amevaa kitambulisho, huku akishika vitabu mkononi ikionyesha majukumu ya kazi na taratibu wakitaalamu ndani ya benki ,huku mazingira ya ofisi yakionekana tulivu yakiwa na mpangilio unaowezesha utoaji wa huduma ya fedha kwa ufanisi.

Mwanamke amesimama akishika kipaza sauti pembeni huku mabango yenye alama ya ABSA benki, yakiwa nyuma yake yakionyesha huduma za kifedha na matangazo ya benki, na kuunda mazingira ya kitaalamu na yenye mvuto kwa wateja wanaoingia kwenye tawi la benki hiyo.

Bango lenye maandishi na picha ya mwanaume ameshika simu kwa furaha, linaweka msisitizo kwenye huduma za kibenki likionyesha urahisi na kuridhika kwa wateja wanapokabiliana na huduma za kifedha; huku rangi na muundo zikichangia mvuto na kuona na kuhimiza wateja kuingia ndani ya tawi hilo.

Bango linaonyesha picha ya mkono ulioshika simu pamoja na maandishi yaliyoandikwa pembeni likisisitiza huduma za kibenki, zinazopatikana kwa urahisi kupitia simu na muundo wake wa rangi na taa ukiongeza mvuto unaofanya wateja kutambua ofa na taarifa muhimu za benki.

Chupa za vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa kwa wingi kwenye meza huku watu wakiwa wamekaa kwenye viti wakifurahia vinywaji hivyo na mwanga wa ndani ukitoa hali ya utulivu na mandhari ya kisasa inayovutia wateja ndani ya baa.

Rafu imejaa chupa za aina mbalimbali, zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia, huku muhudumu akiwa amesimama karibu na rafu hiyo akionyesha utulivu na usaidizi kwa wateja na kuunda mazingira tulivu na ya kisasa, ndani ya baa au duka la vinywaji.

Rafu zimejaa vinywaji vya aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio unaovutia. Huku mwanga wa baa ukiongeza mvuto ya rangi na vifaa na kuunda mazingira tulivu na ya kisasa. Ambapo wateja wanaweza kuchagua vinywaji wanavyopendelea kwa urahisi.

Viti na meza za kisasa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, huku juu ya meza kuna glasi zenye vinywaji vilivyo tayari, na chupa. Na taa zinazoangaza zikitoa mwanga wa kuvutia, zikichangia hali ya utulivu na mvuto wa kisasa, unaowafanya wateja kufurahia vinywaji na mazungumzo ndani ya baa.

Wanawake wakiwa wamekaa mezani kwenye baa wakiwa wanafurahia vinywaji baadhi yao wakiwa na glasi mkononi, huku nyuma yao rafu zikiwa zimepambwa na chupa mbalimbali za vinywaji zikitoa mandhari ya kuvutia na ya starehe.

Ndani ya jengo kubwa la baa, ambapo kuna rafu ikiwa imesheheni chupa zenye vinywaji vya aina mbalimbali pamoja na viti, ambavyo wateja watakaofika hutumia kwa ajili ya kukaa huku mbele pia kukiwa na skrini, inayoonyesha picha kuashiria kuwa kuna kipindi kinaendelea.

Watu wawili wakiwa wamekaa kwenye makochi huku wakinywa vinywaji mbalimbali ambavyo viko mezani, na nyuma yao kukiwa kuna rafu ndefu zenye chupa na glasi; hali inayounda mandhari tulivu na ya starehe ndani ya baa.

Chupa za vinywaji zikiwa zimewekwa juu ya meza kwa mpangilio mzuri, huku watu wakiwa wameketi kwenye viti wakihudumiwa, hali inayotoa fursa ya kuchagua na kupata huduma kwa urahisi.

Mwanaume mmoja akiwa ameshikilia glasi pamoja na chupa ya kinywaji, huku akimimina kwenye glasi nyingine kubwa iliyoko mezani; kuashiria kuwa ni sehemu ya baa, ambapo watu huenda kujiburudisha kwa vinywaji vya aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa ambapo limesheheni rafu zenye vinywaji vya aina mbalimbali huku katikati watu wakiwa wamesimama wakicheza na kunywa kwa pamoja kwa furaha ikiwa ni sehemu ya baa ambapo watu huenda kwa ajili ya kustarehe.

Mwanaume amesimama ndani ya duka linalouza vinywaji vya aina mbalimbali. Huku ukutani kukiwa na rafu ambapo chupa zimepangiliwa vizuri akisubiri wateja kwa ajili ya kuwahudumia.

Magari meusi yamepangwa kwa mpangilio ndani ya sehemu maalumu ya mauzo, yakionekana yaking'aa kutokana na mwanga wa jengo, na kuonyesha ubora wake kwa wateja wanaokuja kuyachunguza kwa umakini.

Magari ya aina mbalimbali yakiwa yaneegeshwa ndani ya eneo ambapo kuna uzio, huku yakiwa yamepangwa vizuri yakisubiri wateja watakaokuja kuyakagua na kununua magari hayo, kwa ajili ya matumizi ya kila siku ya usafiri.

Magari kadhaa ya rangi nyeusi yakiwa yameegeshwa ndani ya chumba ambacho kina husika na uuzaji na utengenezaji wa magari, huku kikiwa kinaruhusu wateja kuingia na kuchagua magari wanayohitaji.

Sehemu ya mbele ya gari leusi imepangwa vizuri, ikionyesha vipengele vyake vya muundo na rangi kwa uwazi ikivutia wateja wanaopenda magari ili waweze kununua magari hayo.

Gari la rangi ya njano limepakiwa nje likiwa limezungukwa na magari mengine, huku magari mengine mapya yakinaonekana yamepangwa kwa mpangilio mzuri upande wa ndani, yakitoa taswira ya eneo lenye shughuli nyingi za biashara ya magari.

Magari meusi yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kuuzia magari, yaking'aa chini ya mwanga wa dari na kuonyesha ubora wake kwa wateja wanaotembelea sehemu hiyo.

watu wawili wamesimama karibu na gari jipya lililong'aa mmoja akitabasamu kwa furaha huku akipongezwa kwa mafanikio ya kulipata jambo linaloonyesha utayari wa kusheherekea tukio hilo muhimu katika eneo uuzaji wa magari.

Ndani ya duka kubwa linalohusika na uuzaji wa magari; magari ya aina tofauti yakiwa yameegeshwa, huku yakisubiri kuuzwa kwa wateja watakaofika na kuyaulizia.

Ndani ya chumba kikubwa ambapo kina nafasi ya kutosha na magari ya rangi nyeusi yakiwa yameegeshwa. Tayari kwa ajili ya kusubiri wateja watakaokuja kununua magari hayo, ikiwa ni duka linalohusika na uuzaji wa magari.

Magari ya aina mbalimbali yakiwa yameegeshwa katika eneo la wazi ili wateja waweze kuyaona kwa uharaka, yakiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kuashiria kuwa ni sehemu ambapo magari huwa yanauzwa kwa wateja watakaohitaji.

Gari jeusi lililofunguliwa mbele linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo maalumu la mauzo, likiangaza kwa mwanga wa jengo na kuonyesha sehemu zake za ndani kwa wateja wanaokuja kulikagua kwa makini kabla ya kufanya uamuzi wa kununua.

Magari kadhaa ya rangi tofauti tofauti kama vile mekundu na meupe yakiwa yameegeshwa ndani ya chumba maalumu ambacho kinatumika kwa ajili ya kuuzia magari, huku yakisubiri wateja kuja kuyachunguza na kununua.

Magari yameegeshwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi yakionyesha rangi na muundo wa kisasa wa magari mbalimbali, huku mandhari ya eneo hilo ikitoa nafasi ya kutembea kwa urahisi, na kuangalia kila gari kwa undani ikivutia wateja kutembelea duka hilo la mauzo ya magari.

Gari jeusi likiwa limeegeshwa; huku magari mengine yakiwa kwa mbali, ikionyesha rangi na muundo wa kisasa wa ndani. Huku mandhari ya muundo wa eneo la mauzo ya magari ikionyesha mpangilio safi unaowezesha wateja kutazama vipengele vyote vya gari kwa undani.

Magari meusi mawili yakiwa ndani ya chumba ambacho kinahusika na uuzaji wa magari, huku yakiwa yameegeshwa kwa utulivu kusubiri wateja watakaofika kwa ajili ya kuyaangalia na kuyanunua magari hayo.

Chumba kikubwa ambacho kimezungukwa na vioo ambacho kikiwa kimesheheni magari ndani yake, ambayo yameegeshwa yakiwa na rangi tofautitofauti kuashiria kuwa ni sehemu ambapo magari yanauzwa.

Mkono umeinua kikapu cha sadaka kikichukua nafasi katikati ya ibada, huku mazingira yake yakionyesha utulivu na heshima na kikapu hicho kikiwa na alama ya kujitolea na ushirikiano wa kifedha ndani ya huduma za kanisa.

Mwanamke akiwa amesimama nje ya duka la kuuza maziwa huku likiwa na milango ya bluu akiwa anasubiria kuhudumiwa, huku mwanamke mwingine akiwa ndani akiangalia maziwa yaliyoekwa kwenye ndoo ili aweze kupima na kuuzia wateja wataofika dukani hapo.

Mashine ya kuuzia maziwa ikiwa na chombo cha kupimia maziwa ndani yake, imewekwa katika eneo la wazi huku ikiwa na picha pamoja na maandishi yanayoelezea bidhaa za maziwa zinazopatikana, tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja wataofika kununua.

Mashine ya maziwa imesimama kwa mpangilio mzuri; ndani ya duka karibu na bidhaa nyingine zilizowekwa kwenye mifuko; zikionekana kwa utulivu na usafi unaorahisisha wateja kuchukua wanachohitaji, huku eneo hilo likitoa mandhari ya ununuzi iliyo wazi na yenye mpangilio wa kisasa.

Rafu kubwa imesheheni bidhaa mbalimbali za maziwa zilizoandaliwa kwa mpangilio mzuri, zikitoa muonekano safi na kuwarahisishia wateja kuchagua bidhaa wanazozihitaji kwa urahisi.

Mashine ya maziwa imesimama kwa mpangilio dhabiti ikiwa na mabango yanayoonyesha picha ya ng'ombe, huku ikionyesha usafi na mpangilio mzuri ikitoa maziwa safi, na kwa urahisi kwa wateja ili waweze kuhudumiwa kwa haraka.

Ndani ya duka la maziwa, watu wanne wakiwa wameketi pembeni kwenye viti, huku mezani kukiwa kuna jagi kubwa pamoja na glasi ambazo zote zimejaa maziwa, wakiwa wanakunywa maziwa hayo kuashiria kuwa wamenunua dukani hapo.

Kundi la watu wakiwa wamesimama nje ya duka la kuuza maziwa huku wakisubiri kwa utaratibu kupata huduma hiyo wakiwa wameelekeza macho yao ndani, huku bidhaa za maziwa zikiwa zimepangiliwa vizuri kwa mpangilio unaovutia.

Mwanamke amesimama mbele ya mashine ya maziwa akiwa amevaa nguo nyeupe akionekana mwenye utulivu huku, akijiandaa kuchukua huduma na mwanga wa eneo hilo ukionyesha usafi na mpangilio mzuri wa sehemu hii ya ununuzi wa maziwa safi.

Mashine ya kuuzia maziwa imewekwa ndani ya duka la kisasa, huku rafu zenye bidhaa mbalimbali zikizunguka sehemu hiyo. Wateja wakiwa wanapita na kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa utaratibu wa kawaida, kwa kununua maziwa.

Mashine ya maziwa ikiwa na rangi nyekundu na nyeupe, imesimama pembeni ya mlango, ikiwa na vielelezo vya bidhaa ya maziwa pamoja na maandishi yanayovutia macho. Mazingira yake ya ndani yakionekana kuwa sehemu ya biashara ndogo, inayohifadhi na kuyatunza maziwa kwa ubaridi ili kuwahudumia wateja wanaohitaji bidhaa safi kila siku.

Mashine ya kuuzia maziwa ikiwa imewekwa katika eneo la wazi, huku ikiwa inatumika kwa ajili ya kuwahudumia watu maziwa pale ambapo muuzaji anakuwa hayupo.

Duka la maziwa ambalo lina mabango yanayoonyesha picha ya ng'ombe pamoja na bidhaa zinazopatikana dukani hapo. Huku ndani kukiwa na mhudumu ambaye anamhudumia mteja aliyesimama mlangoni akiwa anahitaji kuhudumiwa maziwa.

Mashine ya maziwa imesimama ikiwa na picha na maandishi yanayofafanua huduma zake ikionyesha maziwa safi kwa urahisi kwa wateja, huku rangi na mpangilio wa maandishi yanayochangia mvuto wa kuona na kuonyesha usafi na mpangilio mzuri wa bidhaa ndani yake.

Mashine ya kuuza na kupimia maziwa ikiwa imewekwa ndani ya duka la maziwa, ina maandishi pamoja na picha ya maziwa pamoja na ng'ombe, ikiashiria kuwa ni kifaa kinachotumika kurahisisha uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kuuzia maziwa ikiwa imewekwa kwenye duka ikiwa na picha ya ng'ombe, pamoja na maandishi mbalimbali tayari kwa ajili ya kuhudumia watu wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa.

Mwanaume Amesimama mbele ya mashine ya kuuzia maziwa akiangalia kiwango anachotaka kisha akajaza chombo chake kwa utaratibu huku akihakikisha kiasi kinachotoka kinamfaa

Duka la maziwa lenye mabango yenye maandishi na picha za bidhaa, limesimama kwa mpangilio wa kuvutia, huku mtu aliyesimama dirishani, akijiandaa kupokea huduma katika utaratibu unaonyesha usafi na umakini wa mahali pa uuzaji wa maziwa.

Mashine mbili zinazotumika kwa ajili ya kuuza maziwa kwa wateja zikiwa zimepangwa vizuri. Ndani ya chumba kikubwa ambacho kinazingira masafi tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja, watakaofika na kutaka kupata maziwa hayo.

Mashine ya maziwa imesimama karibu na rafu iliyojaa bidhaa mbalimbali za maziwa, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio safi unayorahisisha wateja kuchagua wanachohitaji, huko mwanga wa ndani ukiongeza mvuto wa eneo hili la huduma muhimu za kila siku.

Mashine ya maziwa imesimama kwa mpangilio thabiti ikitoa maziwa safi kwa urahisi kwa wateja, huku ikionyesha usafi na mpangilio mzuri wa bidhaa na kuunda mazingira tulivu na ya kuvutia, kwa ununuzi wa bidhaa muhimu za kila siku.

Watu wakiwa wamesimama kwa foleni ndani ya duka la maziwa. Wakisubiri kwa utulivu ili kuhudumiwa huku kila mmoja akizingatia nafasi yake. Mandhari ya duka yakionekana safi maeneo pango vizuri na viashiria bidhaa za maziwa kwa urahisi.

Mwanamke akiwa amesimama mlangoni ambapo kuna maandishi yakiwa yanaonyesha maziwa yanayopatikana hapo ikiwa ni pamoja na maziwa freshi, huku kukiwa na picha ya ng'ombe mwanamke huyo akiwa anahudumiwa maziwa na muhudumu aliyepo ndani.

Mashine ya kuuzia maziwa imepambwa kwa picha za ng'ombe na mtoto akiwa anakunywa maziwa; ikionyesha bidhaa safi na yenye ubora. Huku ikipatikana ndani ya duka la maziwa ikivutiwa wateja na kurahisisha upatikanaji wa maziwa kwa harakaharaka.

Mashine yakupiwa maziwa ikiwa limefunguliwa, huku ikionyesha vifaa vinavyopatikana ndani ya mashine hiyo ikiwa inatumika kwaajili ya kupima maziwa kwa wateja wanaofika na kuhitaji

Mashine ya maziwa imesimama kwa mpangilio dhabiti ikitoa maziwa safi kwa urahisi kwa wateja, huku ikionyesha usafi na mpangilio mzuri wa bidhaa ndani yake, ikirahisisha ununuzi wa kila siku katika eneo lililopangwa kwa mtindo na mandhari ya kuvutia.

Watu wawili wamesimama nje ya duka la maziwa, wakielekezana jambo kwa makini; huku kila mmoja akionyesha utulivu na tahadhari, na mandhari ya eneo hilo ikionyesha mpangilio safi wa biashara na bidhaa za maziwa; zilizopangwa vizuri ndani ya duka.

Mwanaume aliyevalia tisheti nyekundu na suruali nyeusi akiwa amesimama ndani ya duka la maziwa akihudumiwa kwa utulivu, huku muuzaji akimpatia bidhaa alizochagua katika mazingira safi yenye mpangilio mzuri na rafu zilizojaa bidhaa za maziwa, zikiongeza mvuto na urahisi wa kupata huduma.

Mwanamke amesimama pembeni ya mashine ya kuuzia maziwa huku akitazama kwa makini rafu zilizo zunguka zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali za maziwa, zikitoa muonekano wa duka lililo andaliwa kwa mpangilio wa kisasa na watsja wakiwa tayari kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa utulivu.

Mashine ya maziwa imesimama kwa mpangilio dhabiti ndani ya duka au eneo lililopangwa ikitoa mazingira safi kwa urahisi kwa wateja, huku ikionyesha usafi na mpangilio mzuri wa bidhaa, ndani yake na kuunda mazingira tulivu na ya kuvutia kwa ununuzi wa bidhaa muhimu za kila siku.

Mwanaume aliyevalia koti jeusi akiwa amesimama karibu na mashine ya maziwa ambayo ina mabango yenye maandishi na picha mbalimbali, akiwa anajipimia maziwa kwa kutumia mashine hiyo ambayo inarahisha na kupunguza muda wa mteja kusubiri kuhudumiwa.

Duka la maziwa limefunguliwa rafu zake zimepambwa picha za ng'ombe pamoja na glasi zenye maziwa. Huku maandishi ya kuelezea bidhaa mbalimbali yakiwa yame andikwa kwa uangalifu yakiwavutia wateja wanaopita karibu.

Mashine ya kuuza maziwa imesimama kwa mpangilio thabiti. Ikitoa maziwa safi kwa urahisi kwa wateja. Huku chombo chake kilichofungwa kikionyesha rangi safi na usafi na kuunda mazingira tulivu na ya kuvutia kwa ununuzi wa bidhaa muhimu za kila siku.

Mashine inayotumika kwa ajili ya kuuza maziwa, ikiwa imewekwa katika eneo la wazi ili wateja waweze kujipatia maziwa safi na bora kwa ajili ya afya zao.

Mwanamke akiwa amesimama pembeni ya mashine ya kupimia maziwa, huku ikiwa na maandishi pamoja na picha, inayoelezea baadhi ya bidhaa za maziwa zinazopatikana; akiwa ameweka chombo ndani ya mashine hiyo ili aweze kujipimia maziwa anayoyahitaji.

Ndani ya duka kubwa la maziwa, watu wakiwa wamesimama wakiwa wanasubiri kuhudumiwa katika duka la maziwa, huku muuzaji akiwapatia bidhaa walizozichagua kwa utulivu na kwa mpangilio mzuri, rafu zilizojaa bidhaa za maziwa, zikiongeza mvuto na ufanisi wa ununuzi wa kila siku.

Mabango yenye picha na maandishi ya maziwa yamewekwa kando ya ukuta ndani ya duka, huku mwanaume akiwa ameinama akichunguza bidhaa ili kuchagua anayotaka.

Mwanamke akiwa amesimama ndani ya duka la maziwa, huku kukiwa na bango kubwa lenye maandishi yanayoelezea bidhaa zinazopatikana dukani hapo pamoja na vyombo vinavyotumika kuhifadhia maziwa na pia kupimia maziwa kwa wateja watakaofika dukani hapo.

Mashine za kuuzia maziwa zimesimama ndani ya duka zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, huku zikionyesha maandishi na picha mbalimbali za bidhaa ili wateja waweze kuchague kile wanachotaka.

Mwanaume amesimama kwenye bodaboda yake iliyopangwa mbele ya duka la maziwa akibeba mapipa ya chuma yaliyojaa maziwa, huku akijiandaa kuyapakia au kuyachukua, akionyesha utaratibu wa usafirishaji na usambazaji wa bidhaa za maziwa.

Watu wanne wakiwa ndani ya duka la maziwa wakisubiri kuhudumiwa na kupimiwa maziwa. Huku mbele yao kukiwa kuna rafu ambapo vifaa vinavyotumika kuhifadhi maziwa, vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Chumba kikiwa na mandhari tulivu na usafi umezingatiwa.

Duka la maziwa ambapo lina mabango mbalimbali yanayoonesha picha ya ng'ombe pamoja na bidhaa nyingine za maziwa zinazopatikana dukani hapo, huku dirishani kukiwa kuna ndoo kubwa iliojaa maziwa pamoja na jagi, vikiwa tayari kwa ajili ya kuwapimia wateja watakaofika na kuhitaji.

Mashine ya maziwa iliyosimamishwa kwa ajili ya matengenezo, inaonekana kufunguliwa sehemu zake muhimu huku vifaa vya ufundi vikiwa pembeni; kuashiria marekebisho yanayolenga kuirejesha katika hali salama na yenye ufanisi wa matumizi.

Mwanaume akiwa amesimama mlangoni mwa duka la maziwa ambapo bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa hupatikana, huku akiwa anasubiri kwa ajili ya kuhudumiwa ili aweze kujipatia bidhaa zake.

Mashine ya maziwa imesimama eneo maalumu ikiwa na picha zinazoonyesha aina ya bidhaa za maziwa, pamoja na maandishi yanayotoa maelezo muhimu kuhusu matumizi na bei, hivyo kutoa taarifa kwa mteja kwa namna iliyo wazi na rahisi kueleweka.

Mwanamke akiwa amesimama ndani ya duka la maziwa akipima maziwa kwenye chombo cha jagi leupe, huku mwanaume aliyesimama nje akiwa anasubiria kuhudumiwa maziwa ambayo ameagiza.

Watu kadhaa wamesimama nje ya duka la maziwa wakiwa wanasubiri kuhudumiwa ili waweze kujipatia bidhaa zao za maziwa. Nje kukiwa kuna mapipa ambayo yanatumika kuhifadhi na kuwekea maziwa.

Duka la maziwa likiwa limepangwa kwa mpangilio mzuri, likitoa bidhaa za maziwa zikiwa safi na zinazohifadhiwa vizuri, huku rangi na mpangilio wa ndani ya duka ukionyesha usafi na mandhari tulivu inayovutia wateja kufanya ununuzi kwa urahisi.

Mashine ya maziwa ikiwa katika eneo la duka, huku jagi limewekwa ndani ya mashine hiyo, ikitoa maziwa safi kwa urahisi kwa mteja; huku mazingira ya ndani yakionekana safi na ya mpangilio mzuri, ikirahisisha ununuzi wa bidhaa za kila siku kwa njia ya kuvutia na tulivu.

Mwanamke amesimama ndani ya duka la maziwa akitazama bidhaa mbalimbali zilizowekwa kwenye rafu, huku mabango yenye picha na maandishi ya bidhaa zikijitokeza na maelezo yanayovutia macho ya wateja.

Mashine ya kupimia maziwa ikiwa imewekwa ndani ya duka la maziwa ikiwa tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja watakao fika dukani hapo, ili waweze kupata huduma hio muhimu kwa usahihi na pia mazingira yakiwa safi yanayo changia afya na ubora wa maziwa hayo.

Watu wamesimama wakijihudumia maziwa kwa kutumia mashine ya maziwa, wakijipimia na kujaza kiasi kinachohitajika, huku eneo hilo likionekana safi na lililopangwa vizuri na kuunda mazingira tulivu na rahisi kwa ununuzi wa bidhaa muhimu za kila siku.

Duka kubwa la maziwa likiwa na picha na maandishi yanayoelezea huduma zake, kuta zikiwa na rangi tulivu na mpangilio unaovutiwa, huku mbele ikionyesha bidhaa mbalimbali za maziwa zinazoashiria ubora na usafi na kufanya mteja ajiskie yuko kwenye eneo rasmi la kisasa la ununuzi wa maziwa.

Mwanaume akiwa amesimama nje ya duka la maziwa ambalo lina maandishi mbalimbali kuashiria kuwa maziwa yanapatikana kwa wingi huku akiwa anasubiri kuhudumiwa na muhudumu aliyeko ndani, pia vifaa vinavyotumika kuwekewa maziwa vikiwa vinaonekana kwa ndani.

Mashine ya maziwa imesimama kwa mpangilio thabiti ikitoa maziwa safi kwa urahisi kwa wateja, huku ikionyesha usafi na mpangilio mzuri wa bidhaa ndani yake, na kuunda mazingira tulivu na ya kuvutia kwa ununuzi wa bidhaa muhimu za kila siku.

Duka la maziwa likiwa na mabango yanayoonyesha picha ya ng`ombe pamoja na bidhaa zingine za maziwa. Pia maandishi yanayoelezea bidhaa zinazopatikana dukani hapo likiwa limefunguliwa, huku kukiwa na rafu ambayo imesheheni bidhaa mbalimbali na mwanamke akiwa anapima maziwa kwenye chombo.

Ndani ya duka la maziwa ambapo kuna mabango yenye picha na maandishi mbalimbali yanayoelezea bidhaa za maziwa, zinazopatikana dukani hapo huku pia kukiwa na mashine inayotumika kwa ajili ya kupima maziwa kwa uharaka na wepesi, ili wateja waweze kuhudumiwa kwa wakati.

Mwanamke akiwa ndani ya duka la maziwa ambapo pia kuna bidhaa nyingine, akiwa ameshikilia ndoo iliyojaa maziwa akimimina kwenye chombo kuashiria kuwa anapima maziwa hayo kwa ajili ya mteja ambaye amekuja kununua.

Mwanaume amesimama mbele ya mashine ya maziwa akijipimia kiasi cha maziwa kwa usahihi, huku akihakikisha kipimo kinaendana na mahitaji yake. Na mazingira ya eneo hilo yakiweka mpangilio safi na wa kisasa, unaorahisisha ununuzi wa bidhaa muhimu za kila siku.

Mwanaume akiwa amesimama kwenye mashine ya kuuzia maziwa, huku akiingiza kiasi anachohitaji ili aweze kupimiwa maziwa hayo kwenye chombo alichokiweka ndani.

Duka la maziwa limepambwa kwa mabango yenye maandishi na picha za bidhaa mbalimbali, huku rafu zake zikiwa zimejaa maziwa ya aina tofauti, zikivutia wateja wanaopita karibu kuja kununua bidhaa hizo.

Watu watatu wamesimama kwa utulivu nje ya duka la kuuza maziwa wakiangalia bidhaa zilizopangwa kwenye rafu, huku wakiendelea kusubiri kwa subira ili kupatiwa huduma.

Mashine ya kuuzia maziwa imewekwa katika eneo la duka ikiruhusu wateja kupata maziwa safi kwa urahisi, huku ikionekana safi na tayari kwa matumizi ikisubiri watu ili waweze kupimiwa kiasi cha maziwa wanayohitaji.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe akiwa amesimama pembeni ya mashine ya kupimia maziwa, huku akiwa amewekwa chomba ndani akisubiri kujaziwa maziwa kwenye chombo hiko. Ikiwa ni huduma ya haraka na ya wepesi zaidi.

Mashine ya maziwa imesimama ndani ya duka la maziwa ikiwa katika mpangilio safi na wa kuvutia, ikitoa huduma ya kupima na kujaza maziwa kwa urahisi. Huku rafu zilizo karibu zikiwa na bidhaa nyingine za maziwa, zilizowekwa kwa utaratibu zikiwa zinawaashiria wateja kupata wanachokita kwa haraka.

Duka la maziwa likiwa limefunguliwa, ambapo mwanaume amesimama mlangoni akiwa anasubiri wateja watakaofika dukani hapo, ili kuweza kununua bidhaa mbalimbali za maziwa zinazopatikana.

Mashine ya kupimia maziwa imewekwa ndani ya duka la maziwa, ikiwa na picha ya ng'ombe pamoja na maandishi, ikionyesha mpangilio wa bidhaa na chombo cha kupimia maziwa.

Mwanamke amesimama mbele ya mashine ya kuuza maziwa akichukua chupa safi na kuzijaza kwa uangalifu, huku akihakikisha maziwa yanapimwa kwa usahihi ndani ya duka hilo la maziwa.

Duka la maziwa lenye bango kubwa lililoandikwa maandishi mbalimbali, likionyesha aina za bidhaa zinazouzwa ndani, huku wateja wakiwa wanasubiri kwa ajili ya kuingia na kununua bidhaa hizo kwa utaratibu.

Mwanaume amesimama akijihudumia kwenye mashine ya kuuza maziwa akichukua chupa safi na kuzijaza kwa uangalifu, huku akihakikisha kila kipimo kimepimwa vizuri ndani ya duka hilo la maziwa.

Mashine ya kuuzia maziwa imesimama ndani ya duka la maziwa, ikiwa katika hali nzuri tayari kwa ajili ya kumsaidia mteja kupima na kujaza kiasi anachohitaji kwa urahisi na mpangilio unaoendana na huduma bora za bidhaa za maziwa.

Duka la maziwa limeandaliwa vyema likiwa na bango kubwa lenye maandishi na picha zinazovutia, dirisha likiwa wazi likiruhusu wateja kuona ndani na kupata huduma kwa urahisi zaidi.

Mwanaume amesimama mbele ya mashine ya kuuzia na maziwa akijihudumia kwa umakini. Huku chupa safi na maandishi yakiwepo kwenye mashine, akihakikisha anapata kiasi sahihi cha maziwa kwa urahisi.

Mwanaume akiwa amesimama akimimina maziwa kwenye glasi safi, huku pembeni yake zikiwa zimewekwa mashine za kisasa za kupimia na kuhifadhi maziwa, zikionyesha utaratibu mzuri wa kuuza bidhaa za maziwa.

Wanaume wawili wakiwa wamesimma mlangoni mwa duka kubwa linalouza bidhaa za maziwa, huku mmoja akiwa ameshika kikombe akinywa maziwa na mwingine akiwa anasubiri kuhudumiwa.

Mwanamke amesimama pembeni ya mashine ya kuuzia maziwa. Huku akiwa anaingiza kiasi anachohitaji akiwa ameweka chupa kwa ajili ya kupimiwa maziwa ili aweze kunywa.

Mashine ya kuuza maziwa ikiwa imewekwa katika eneo la wazi ikiwa na picha ya ng'ombe pamoja na maandishi yanayoelezea bidhaa mbalimbali za maziwa zinazopatikana, ambapo mteja huingiza kiasi anachotaka kununua kisha kupimiwa maziwa yake.

Watu kadhaa wakiwa wameunga foleni kwenye mashine ya kupimia maziwa, huku mmoja wao akiwa amesimama pembeni ya mashine hiyo akiwa ameweka glasi ili iweze kupimiwa maziwa, huku wengine wakiwa wanasubiri kupokea maziwa waliyonunua.

Duka kubwa la maziwa likiwa na rafu lililosheheni bidhaa zitokanazo na maziwa, huku mashine ya maziwa ikiwa pembeni ikiwa imewekwa kwa ajili ya kurahisisha zoezi ya uuzaji wa maziwa.

Watu wakiwa wamefurika kwa wingi ndani ya duka la kisasa, wakiwa wanaangalia vitu vilivyopangwa kwenye rafu ndefu, wakiwa wanachagua kila mmoja akiangalia vile anavyovihitaji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mwanamke amesimama nje ya duka la maziwa ambapo ameshikilia glasi mkononi, huku ukutani kukiwa kuna maandishi mbalimbali pamoja na picha ya ng'ombe ikiashiria kuwa maziwa freshi yanapatikana hapo.

Mashine ya kuuza maziwa imesimama kwenye kona ya duka, ikitoa huduma ya haraka na rahisi kwa wateja huku mwanga ukionyesha rangi safi ya maziwa; yaliyofungwa vizuri ndani yake na kuunda mazingira tulivu, yanayorahisisha ununuzi wa bidhaa hii muhimu katika maisha ya kila siku.

Mwanaume anaingia ndani ya duka la maziwa akiwa ameshika mlango kwa utulivu macho yake yakielekezwa kwenye eneo la ndani lenye vifaa na vyombo vya kuhifadhia maziwa, huku harufu ya bidhaa safi ikimkaribisha na kuunda mazingira yanayosisitiza ubora na huduma zinazopatikana katika eneo hilo.

Mashine ya kupimia maziwa, imesimama mahali pake ikiwa na ncha maalumu ya kupitisha ujazo na taa ndogo, vikiashiria utayari wake wa kutoa huduma kwa kupima kiwango sahihi cha maziwa kinachohitajika na mteja.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, liliosheheni rafu ndefu zenye bidhaa mbalimbali. Watu kadhaa wakiwa wanabeba mashine ya maziwa na kuiweka katika, ili wateja watakao fika waweze kujihudumia bidhaa hiyo.

Mwanamke alevalia shati ndefu nyeupe, akiwa amesimama mlangoni mwa duka kubwa la maziwa, huku akisubiria kupokea wateja watakaofika dukani hapo, ili kununua bidhaa zinazopatikana.

Makochi ya sofa ya kisasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje pamoja na meza, yakitoa muonekano wa kuvutia unaoonyesha ubora wa samani hizo na kuwavutia wateja wanaopita eneo hilo.

Vitanda vya kisasa vimetandikwa kwa mpangilio wa kisasa ndani ya duka la kuuza samani, huku taa zikitoa mwanga mzuri unaoangaza nafasi yote, zikionyesha uzuri na mpangilio wa bidhaa hizo.

Makoti ya kisasa yamepangwa kwa ustadi pamoja na viti na meza zinazolingana ndani ya chumba cha samani, zikitoa mwonekano wa kifahari na urahisi wa kutumia huku muundo na rangi ya mbao na nyuso laini zikichangia hali ya utulivu na mandhari ya kuvutia wateja katika duka la vifaa vya samani.

Makochi ya sofa ya kisasa yamepangwa kwa umaridadi yakionyesha muundo wa kuvutia wenye rangi tulivu na nyuso laini zinazounda mandhari tulivu, huku mpangilio wake ukitoa nafasi ya kutosha kutembea na kufanya wateja kuvutiwa na ubora wa samani hizi za kisasa.

Samani za kisasa kama vile vitanda vilivyowekwa magodoro na kutandikwa vizuri, vikiwa na mito yake vimepangwa ndani ya chumba kinachohusika na bidhaa za samani, huku wateja wakiwa wanatazama na kuchagua kimojawapo ambacho wanakihitaji.

Mwanamke akiwa ameshikilia kipande cha mbao kwa umakini, akikitumia kwenye kazi ya kutengeneza samani, huku akiwa ndani ya eneo la ufundi lenye vifaa na vipande vya mbao vilivyopangwa, akionyesha ustadi na umakini katika kazi yake.

Makochi ya sofa ya kisasa yakiwa na rangi nyeupe, huku yamepangiliwa mito ya rangi mbalimbali. Yamepangwa kwa muonekano wa kuvutia, yakionyesha umbo maridadi na ustarehe unaoendana na matumizi ya nyumbani au ofisini.

Makochi ya rangi nyeusi na nyeupe yamewekwa katika eneo la wazi Kwa mpangilio mzuri, huku gari jeupe likiwa limeegeshwa pembeni yakionyesha muundo wa wakisasa wa thamani ya nafasi ya maonesho.

Makochi ya sofa ya kisasa, yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba cha duka, huku rafu ikionekana kwa mbali, ikiwa imejaa bidhaa mbalimbali zinazoongeza mvuto wa eneo hilo.

Vitanda vya mbao vilivyopakwa rangi kwa ustadi vimewekwa nje vikionyesha muonekano maridadi wa ufundi, huku ubora wa kazi ukidhihirika kwenye kila kona ya umaliziaji.

Kitanda cha mbao kikiwa kimewekwa katika eneo la wazi, huku kikiwa kimekwishakamilika kutengenezwa na kupakwa rangi angavu, kikisubiri wateja watakaofika kukiangalia na kukinunua ili waweze kukitumia.

Makochi ya sofa ya kisasa yamepangwa pamoja na meza katika chumba cha wazi zikitoa nafasi ya kukaa kwa starehe na urahisi kwa wageni, huku rangi na muundo wake vikivutia macho na kufanya mazingira ya chumba kuwa ya kupendeza zaidi.

Makochi ya sofa ya kisasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba chenye meza nzuri na mapambo, huku picha zikipambwa ukutani zikitoa hisia za mandhari tulivu na ya kuvutia; ikijumuisha rangi za kuvutia na mwangaza unaoendana na muundo wa chumba.

Makochi ya kisasa yamepangwa katika eneo la wazi yakionyesha umaridadi wa muundo wa kisasa na rangi tulivu zinazoendana na mandhari ya nje. Huku nafasi pana ikitoa uhuru wa kutembea na kutazama kila kipande cha samani kwa urahisi, na kuunda mazingira yanayovutia wateja wa duka la samani.

Viti vya kisasa vilivyotengenezwa kwa mbao vikiwa vimewekwa na kupangwa ndani ya duka, ambapo bidhaa za samani hupatikana vikiwa vimekamilika tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja watakaovihitaji.

Duka linalouza samani za kisasa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa ni pamoja na masofa yenye rangi angavu yakiwa yamepangwa kwa seti ili kusubiri wateja watakaofika na kununua.

Meza ya mbao imewekwa pamoja na viti vyake vinavyofanana ikionyesha umbo dhabiti na rangi ya asili inayotoa hisia ya utulivu, huku mpangilio mzuri wa sehemu hizi kukiongeza mvuto wa chumba na kuwapa wateja nafasi ya kutazama ubora wa ufundi unaopatikana katika duka la samani.

Mafundi seremala wamesimama kazini, wakitengeneza samani kwa ustadi. Kila mmoja akiwa makini na mashine na vifaa vya mbao, huku sehemu ya warsha ikionekana yenye mpangilio mzuri wa vifaa vinavyorahisisha kazi, na kuonesha ubora wa samani zinazopatikana katika duka la samani.

Makochi ya sofa ya kisasa, yamepangwa pamoja na meza inayolingana, yakitoa muonekano wa kifahari unaochanganya rangi tulivu na muundo wa kisasa, huku nafasi iliyoachwa kati ya samani hizo ikirahisisha mteja kutembea na kutazama ubora na ufundi unaopatikana katika duka la samani.

Meza zilizotengenezwa kwa mbao za sahizi tofauti zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Huku zikisubiri wateja watakaofika na kununua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ofisini.

Meza zimepangwa kwa ustadi pamoja na viti vyao vya mbao vinavyotoa muonekano wa asili zikiwa zimewekwa katika eneo la wazi linaloruhusu mwanga na hewa safi kuingia kwa urahisi, hivyo kuunda mazingira tulivu yanayovutia mteja kutazama ubora wa vifaa hivi, na kufurahia umaridadi wa kazi za ufundi zinazodumu kwa muda mrefu.

Vitanda vya ghorofa vya mbao vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi ambapo ni bidhaa za samani zinazotengenezwa na mafundi seremala zikiwa zimepangwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Makochi ya kisasa yamepangwa kwa uangalifu, ndani ya duka la samani, yakionyesha muundo wa kifahari na urazini wa ubunifu, huku anga la duka likiwa na muonekano unaovutia likiwa na utulivu wa hisia za wateja.

Makochi meusi ya sofa yamewekwa pamoja na meza zilizolingana zikionyesha muundo wa kisasa na rangi thabiti. Huku mpangilio wake ukichangia mandhari tulivu na ya kuvutia na hivyo kuongeza ubora wa wateja wa duka la samani.

Vitanda vya mbao vya ghorofa vimewekwa kwa mpangilio mzuri vikionesha muundo thabiti na rangi ya asili ya mbao, huku nafasi ya kutembea kati ya vitanda ikitoa usahihi wa wateja kutazama kila kipande cha samani na kuunda mandhari tulivu na ya kisasa ndani ya duka la samani.

Samani za kisasa kama vile kabati lililotengenezwa kwa ustaadi, pamoja na meza na makocha ya kisasa, vikiwa vimepangwa katika eneo la wazi ndani ya duka linalouza samani za kisasa, vikisubiri wateja watakaokuja kununua.

Makoti ya kisasa yaliyosheheni ustarehe yamepangwa sambamba na meza safi, huku kitanda kilicho tandikwa kwa umakini kikiwa upande mwingine wa chumba. Na picha nzuri ukutani zikikamilisha mandhari yenye muonekano wa kuvutia, unaoonyesha ladha, mpangilio, bora wa bidhaa zinazostahili mazingira ya kifahari na nyumbani.

Makochi ya sofa ya kisasa yamepangwa katika eneo la wazi yakionyesha umaridadi wa muundo wa kisasa na rangi tulivu, zinazoendana na mandhari ya nje huku nafasi pana ikiruhusu wateja kutembea kwa urahisi na kutazama kila kipande cha samani na kuonyesha ubora wa ufundi unaopatikana katika duka la samani.

Kitanda cha mbao kimewekwa katika eneo la wazi kikiwa na rangi ya asili ya mbao inayochangia hali ya utulivu na mandhari ya kuvutia, huku nafasi ya kutembea na mwanga wa asili ukionekana kwa urahisi ukitoa hisia ya faraja na mandhari ya kisasa kwa wateja wa duka la samani.

Makochi ya sofa ya kisasa, yamepangwa pamoja na meza zinazolingana; yakionyesha muundo wa kisasa na rangi tulivu zinazochangia mandhari ya utulivu, huku mpangilio wake ukitoa nafasi ya kutembea na kutazama samani kwa urahisi, na kuonyesha ubora wa ufundi unaopatikana katika duka la samani.

Kitanda kimetandikwa vizuri kikiwa na mashuka na mapazia yaliyopangiliwa kwa ustadi ikitoa hisia ya utulivu na faraja, huku muundo wake wa kisasa ukichangia mandhari ya kuvutia na mazingira rafiki kwa wateja wa duka la samani.

Meza ndefu ya mbao imesimama kwa umaridadi, ikiwa na uso laini inayoonyesha rangi na muundo asilia wa mbao, huku uimara wake ukitoa nafasi pana ya matumizi na kuifanya samani hii kuwa kivutio muhimu kwa wateja wanaotafuta ubora na ustadi katika duka la samani.

Mafundi wa seremara wamesimama kwenye eneo la kazi wakiwa wameshikilia vifaa mkononi kama vile msumeno, wakifanya kazi kwa umakini wakiunda na kusafisha samani za mbao huku zikiwa zimewekwa karibu yao tayari kwa matengenezo au uuzaji.

Katika eneo la wazi, ambalo limezungukwa na maduka mbalimbali, makochi ya sofa yakiwa yamepangwa kwa utulivu, huku mwanamme mmoja akiwa ameketi, ili aweze kupima ubora wa makochi hayo, tayari kwa ajili ya kununua na kwenda kuyatumia nyumbani.

Samani za kisasa kama vile makochi ya sofa yakiwa yamepambwa kwa rangi angavu na zinazovutia, huku yamewekwa na mito yake yakiwa yamepangwa ndani ya chumba ambacho bidhaa hizi za samani huwa zinauzwa.

Makochi ya sofa ya kisasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka, meza za mbao zikiwa zimewekwa katikati huku vitanda vya kisasa vikiwa vimepangwa pembeni, zikitoa hisia ya mpangilio wa kisasa na mandhari tulivu.

Mafundi seremala wamesimama katika eneo la wazi wakiwa wamebeba mbao na misumeno huku wakitumia ustadi wao kutengeneza samani za kisasa, mstari wa kazi ukitimizwa kwa umakini mkubwa.

Makochi ya sofa ya kisasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba cha kuuzia samani, yakitengeneza muonekano maridadi unao vutia mteja anaye ingia kutafuta fanicha bora kwaajili ya matumizi ya nyumbani.

Duka kubwa likiwa limesheheni bidhaa mbalimbali za samani kama vile vitanda vya kisasa, makochi, meza pamoja na viti vikiwa vimepangwa kwa utulivu, huku watu wakiwa wanaangalia ili waweze kuchagua yale ambayo wanayahitaji.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kupendeza, makochi ya kisasa yamepangwa kwa ustadi, pamoja na viti na meza, iliyosukwa kwa umaridadi. Vikiumba mandhari tulivu inayovutia macho kwa mpangilio wake wa kisanaa, ambapo watu wanaohitaji vifaa hivyo vya samani huenda kujichagulia na kununua.

Mafundi seremala wawili wamesimama kazini wakitengeneza samani kwa ustadi, kila mmoja, akiwa makini na mashine na vifaa vya mbao; huku sehemu ya warsha ikionekana yenye mpangilio mzuri na vifaa vya kisasa vinavyorahisisha kazi na kuonyesha ubora wa kazi za mikono zinazopatikana katika duka la samani.

Mafundi seremala wamesimama kazini wakitengeneza samani kwa ustadi. Kila mmoja akiwa makini na mashine na vifaa vya mbao, huku warsha ikionekana safi na yenye mpangilio mzuri, na kuonyesha ubora wa kazi za mikono zinazopatikana katika duka la samani.

Vitanda vya mbao vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi, vikitoa mandhari tulivu ya kutumia; huku vikiwa tayari kwa ajili ya kuuziwa kwa wateja, ili kuweza kuchagua vinavyowafaa.

Meza za mbao zimewekwa pamoja na viti vilivyolingana zikionyesha muundo thabiti na rangi ya asili ambao huku kila kipengele, kikiunda mandhari tulivu na ya kisasa yanayovutia wateja kutazama na kufurahia ubora wa samani katika duka la vifaa vya samani.

Makochi ya sofa yakiwa na muonekano wa rangi nyeupe yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi, yakiwa yanaonekana kwa ukaribu; huku kila kiti kikiwa kimewekwa kwa mtindo unaovutia.

Makochi ya kisasa yenye mito laini pamoja ya meza iliyopo katikati, yamepangwa kwa mpangilio maridadi yakionyesha ubora wa fanicha za kisasa, zinazovutia macho na kutengeneza mazingira yenye mvuto wa kibiashara.

Makochi ya kisasa yamepangwa karibu na meza ya mbao yenye muundo mzuri ikitoa mandhari ya kuvutia ndani ya duka la samani, huku vifaa vyote vikionyesha muundo wa kisasa na starehe.

Mwanamke amesimama mbele ya makochi ya kisasa akiangalia kwa makini ubora wake, mpangilio wake; akipima ni yapi yanayofaa kwa ajili ya nyumba au ofisi, huku rangi muundo na urahisi wa kukaa vikijumuishwa katika uamuzi wake wa mwisho.

Viti, meza, na makochi ya sofa ya kisasa yamepangwa kwa ustadi ndani ya chumba cha samani yakionyesha rangi tulivu na muundo wa kisasa unaochangia mandhari ya utulivu huku nafasi iliyotolewa ikiruhusu wateja kutembea kwa urahisi na kutazama ubora wa samani hizi katika duka la vifaa vya samani.

Makochi ya kisasa pamoja na samani nyingine kama vile vitanda na meza zilizotengenezwa kwa mbao, vikiwa vimepangwa katika duka linalohusika na utengenezaji wa samani, vikisubiri wateja watakaokuja kununua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ofisini.

Makochi ya sofa ya kisasa yamepangwa kando ya meza, huku watu wameketi mbalimbali ndani ya chumba kilichoandaliwa kwa mpangilio mzuri cha kuuzia samani, hali inayowawezesha wateja kuangalia na kuchagua kwa urahisi.

Makochi ya kisasa yaliyotengenezwa na kuwekwa rangi angavu yakiwa yamewekwa ndani ya duka ambapo bidhaa za samani zinapatikana, huku yamepangwa vizuri pamoja na mito yake tayari kwa ajili ya wateja kuweza kujipatia bidhaa bora za samani.

Vitanda vya kisasa vimepangwa kwa mpangilio mzuri vikionyesha rangi tulivu na muundo wa kisasa unaochangia mandhari ya utulivu, huku nafasi ya kutembea kati ya vitanda ikiruhusu wateja kutazama kila kipande cha samani kiurahisi.

Samani za kisasa ikiwa ni pamoja na makochi ya sofa na meza, yakiwa yamepangwa ndani ya duka linalouza samani, huku vikisubiri wateja watakaofika na kununua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, hotelini au ofisini.

Makochi ya sofa ya kisasa yamepangwa kwa ustadi ndani ya chumba cha samani; yakionyesha muundo wa kifahari na rangi za kuvutia zinazochangia hali ya utulivu na mandhari ya kisasa, huku nyuso laini na miundo dhabiti ikivutia wateja kutazama ubora wa samani katika duka la vifaa vya samani.

Makabati madogo yenye droo zimepangwa kwa ustadi ndani ya chumba cha samani zikitoa nafasi rahisi ya kuhifadhi vitu vidogo kwa mpangilio thabiti, huku muundo na rangi yake ya mbao ikichangia mandhari ya utulivu na mvuto wa kisasa unaowavutia wateja wa duka la vifaa vya samani.

Makochi ya sofa yamepangwa pamoja na meza, yakionyesha muundo na rangi tulivu zinazochangia mandhari tulivu, huku mpangilio, ukitoa nafasi ya kutembea na kutazama samani hizo kwa urahisi.

Katika eneo la wazi, fanicha za kisasa zikiwa zimewekwa nje ikiwemo makabati, viti pamoja na makochi ya kisasa ya sofa, zikisubiri wateja kuja kuchagua na kununua.

Ndani ya chumba ambapo bidhaa za samani zinapatikana kama vile: masofa, meza, vitanda; vilivyotengenezwa kwa ustadi na ufanisi mkubwa, huku watu wakiwa wanapita kwa ajili ya kuchagua na kutafuta vile ambavyo watavipenda zaidi.

Meza ya duara iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa imezungukwa na viti ambavyo pia vimepangwa kwa mpangilio mzuri kuashiria kuwa ni sehemu ambapo samani hizo za kisasa hutengenezwa na kuuzwa kwa wateja watakaohitaji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ofisini.

Chumba chenye mandhari tulivu, taa angavu, madirisha makubwa yanayoruhusu hewa kuingia pamoja na meza zilizopangwa sambamba na viti vyake, kikiwa kimeandaliwa vizuri kikiashiria kuwa ni sehemu ya hoteli ambapo watu huenda kupata chakula na kuburudisha miili yao.

Samani za kisasa zimepangwa kwa ustadi ndani ya hoteli zikiwa zinajumuisha makochi ya sofa, viti na meza zinazolingana, vikitoa muonekano wa kifahari na rangi tulivu huku mpangilio wake ukiruhusu wateja kupumzika kwa utulivu na kufurahia mandhari ya kisasa ndani ya chumba na eneo la mapokezi.

Wahudumu wawili wa mapokezi wakiwa wamesimama katika eneo la mapokezi, wakimsikiliza kwa makini mteja aliyofika hotelini hapo, ili waweze kumuhudumia; ikiashiria kuwa ni shehemu ambapo watu wanaweza kupata huduma mbalimbali, kama vile chakula na malazi.

Watu wameshika nafasi zao kwenye meza mbalimbali wakifurahia chakula kilichoandaliwa kwa utaratibu, huku mazingira ya ndani ya hoteli yakitengenezwa kwa mpangilio wa kufurahisha na utulivu.

Viti na meza zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika chumba cha hoteli, huku watu wakiwa wamekaa pembeni wakifurahia huduma na mandhari tulivu ikionyesha mazingira ya starehe na kupumzika.

Mwanamke amesimama akishikilia chakula kwenye sahani, huku akimkabidhi mwanaume aliyekaa kwenye kiti (ndani ya chumba) chakula kilichoandaliwa vizuri, na meza pamoja na viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri.

Katika sehemu ya mapokezi mwanamke ambaye ni mhudumu akiwa amesimama akimsikiliza mteja aliyefika kwa ajili ya kumhudumia. Sehemu hiyo ni ambayo hupatikana huduma mbalimbali kama vile chakula au malazi.

Ndani ya chumba chenye mandhari tulivu huku kukiwa na picha za aina mbalimbali zikiwa zimetundikwa ukutani, meza za mbao zikiwa zimepangwa vizuri. Huku mazingira yakiwa tulivu na masafi ya hotelini.

Mwanamke amesimama kwa heshima katika sehemu ya mapokezi akisubiri kukaribisha wageni kwa tabasamu na ukarimu, huku mazingira ya hoteli yakionekana safi na mpangilio wa kisasa, zikitoa hisia na faraja na usaidizi wa kitaalamu kwa kila mgeni anayeingia.

Mwanamke na mwanaume waliovalia barakoa wamesimama karibu na rafu ndogo yenye bidhaa mbalimbali wakichunguza kwa makini kifurushi mwanaume alichokishika mkononi kana kwamba wanalinganisha ubora na matumizi yake, huku utulivu wa mazingira ya duka dogo la jirani ukitoa nafasi ya kufanya uamuzi wa kunua bila haraka na kwa uangalifu.

Mwanamke amekaa kimya kwenye kiti cha mbele cha duka dogo, uso wake ukiwa na tabasamu la furaha, huku akitazama kwa makini bidhaa zilizopangwa kando yake kwa makini.

Bidhaa zimewekwa juu ya meza kwa mpangilio na wakuvutia katika duka dogo la kijijini, zikiruhusu wateja kuzipitia kwa urahisi na kuchagua wanachohitaji huku kila bidhaa ikionyesha ubora wake na mandhari ya ununuzi ikiwa tulivu na ukaribu.

Ndani ya duka ambapo limesheheni bidhaa mbalimbali kama vile: maharage, mahindi pamoja na nafaka nyingine ambazo zinahitajika kwa matumizi ya nyumbani, vikiwa vimepangwa kwa utulivu huku watu wakiwa wanajipatia bidhaa hizo kwa matumizi ya kila siku nyumbani.

Bidhaa za mbogamboga zimewekwa kwa mpangilio wa kuvutia katika duka la kijijini ,zikitoa rangi na muundo wa asili unao vutia wateja, huku mwanaume akiwa amesimama akiwaendelea kupanga vitu kwa utaratibu mzuri, ili kuongeza ufanisi na kila mmoja atakayefika kununua aweze kupata bidhaa bora.

Watu wakifanya manunuzi sokoni wanapita taratibu katikati ya msongamano wakichagua vitu vilivyopangwa chini kwa mpangilio tofauti, huku kila mmoja akijichagulia vitu ambavyo anahitaji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri ndani ya duka kubwa sokoni. Huku muuzaji akiwa amesimama akisubiri wateja wanaohitaji mapambo hayo kwa ajili ya nyumba zao au maduka.

Bidhaa mbalimbali zenye rangi na saizi tofauti kama vile machungwa, nyanya zinazoonekana mbichi na zilizokomaa, vitunguu vilivyopangwa kwa makini, pamoja na mboga na matunda mengine; yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye soko, huku wauzaji wakiwa wamekaa wakisubiri wateja watakaokuja kununua.

Bidhaa za aina mbali mbali, zimeyekwa juu ya mifuko kwa mpangilio unaoonyesha wingi na aina za bidhaa sokoni. Huku wauzaji wakiwa tayari kuwahudumia wateja na mazingira ya soko yakionyesha shughuli nyingi za biashara na harakati zinazochangia uhai wa eneo hili.

Watu kadhaa wakiwa wameketi sokoni huku wamepangilia bidhaa zao juu ya meza, kama vile: ndizi, maembe na matunda mengine; wakiwa tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja watakaofika kununua mahitaji ya nyumbani.

Vyombo mbalimbali vilivyotengenezwa kwa chuma, vikiwa vimepangiliwa sokoni, ikiwa ni pamoja na majiko ya mkaa, sufuria kubwa, pamoja na matranka yanayotumika kwa ajili ya kuhifadhia vitu, vyote vikiwa vimepangwa sokoni, kusubiri wateja watakaokuja kununua.

Bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangiliwa chini kwa mafungu, ili wateja watakaofika waweze kuona kwa urahisi na kununua. Huku nikiwaona watu wanaozunguka kwa ajili ya kununua mahitaji ya nyumbani sokoni hapa.

Kundi kubwa la watu wakiwa wanazunguka ndani, ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye mashelfu ili ziweze kuonekana kama vile pochi za akina mama, huku wakiwa wanachagua bidhaa ambazo wanazihitaji kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.

Watu wamekusanyika ndani ya duka kubwa lililopangwa kwa mpangilio mzuri, huku bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo zikiwa zimetundikwa wakiangalia na kuchagua wanachotaka kununua kwa utulivu sokoni.

Mwanamke akiwa anapima nyanya kwenye mfuko kwa ajili ya wateja waliosimama mbele yake, akiwapimia kiasi cha nyanya ambacho wameagiza, ili waweze kwenda kutumia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mazulia ya aina tofautitofauti yakiwa yamesimamishwa ukutani, huku mengine yakiwa yametandikwa chini ili wateja waweze kuyaona vizuri yakiwa ndani ya chumba maalumu sokoni tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Wanawake wakiwa wamekaa sokoni katika eneo la wazi, huku wamepangilia bidhaa zao, ambazo ni nyanya zilizoiva vizuri mafungumafungu. Wakiwa wanasubiri wateja watakaokuja kununua bidhaa hizo.

Sendo pamoja na mikanda imepangwa kwa umakini kwenye meza na ukuta, huku rundo likionyesha aina mbalimbali za bidhaa zilizokusanywa kwa mpangilio wa kibiashara, wateja wakiwa wanatazama kwa makini kabla ya kununua.

Wauzaji wakiwa wamepangilia bidhaa zao kwa utulivu sokoni, ikiwa ni pamoja na matunda na mboga mboga na viungo vingine vya chakula, huku wakiwa wanasubiri wateja ili waweze kununua mahitaji yao ya kila siku ya nyumbani.

Watu wawili wakiwa wamepangilia bidhaa zao sokoni kwa utulivu kama vile: nyanya, vitunguu, hoho, ngogwe wakiwa wanasubiri wateja watakao kuja kununua bidhaa hizo, kwaajili ya matumizi ya nyumbani.

Mwanamke amesimama, huku mwingine akiwa anamkambidhi mfuko ambao umejaa mboga za saladi. Akionyesha utulivu, akijiandaa kuendelea na manunuzi. Mandhari ya sokoni, ikionyesha mpangilio wa bidhaa na shughuli za kibiashara zinazochangia uhai wa eneo hilo.

Bidhaa za sendo zimepangwa mezani kwa mpangilio unaovutia, huku nyingine zikitundukiwa ukutani ili kuonyesha wingi wa utofauti wa bidhaa. Na chumba kizima kikitoa taswira ya soko yenye harakati za kibiashara, na mazingira yanayo wapa wateja urahisi ya kuchagua wanachohitaji.

Vitu mbali mbali ikiwa ni pamoja na mihogo na ndizi mbivu zimepangwa sokoni kwa mpangilio unaovutia kila bidhaa ikiwa imewekwa kwa utaratibu unaorahisisha wateja kuchagua wanachohitaji, huku mazingira ya soko yakionyesha shughuli nyingi na kelele za biashara zikichangia uhai wa eneo hilo.

Wanawake wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa sokoni wakipanga vitu vidovidogo kwenye eneo lao la biashara, kila mmoja akihifadhi bidhaa kwa mpangilio unaovutia huku rangi na umbo la vyombo hivyo vikichangia uhai wa mazingira ya soko lenye harakati nyingi na muingiliano wa wateja.

Ndani ya duka pochi za aina mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na watu wakiwa wanapita kuchagua bidhaa wanazohitaji, baadhi ya wakisimama kwa umakini wakipima rangi na ukubwa wa pochi ili kuhakikisha wanapata ile inayowafaa zaidi.

Vitu mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya kuandalia chakula majumbani, vikiwa vimepangwa juu ya meza za mbao sokoni kama vile: kabichi, matango, hoho, karoti pamoja na maharage; tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja wanaokuja kufanya manunuzi ya kila siku.

Mwanaume akiwa sokoni amepangilia bidhaa zake za vitunguu ndani ya visado vidogo, huku vingine akiwa amevishikilia mkononi akiwa ameviweka ndani ya kibanda chake kilichotengenezwa kwa mbao na kufunikwa na maturubai.

Mwanamke akiwa amekaa sokoni huku amepanga bidhaa zake kwa mpangilio mzuri kwenye meza na vibanda vidogo, akisubiri wateja wapite kuangalia na kununua mahitaji ya nyumbani kwa ajili ya chakula.

Watu wamekusanyika kwa wingi sokoni wakitembea kati ya vibanda na meza zilizojaa bidhaa mbalimbali. Wakinunua na kuuza matunda, mboga na bidhaa nyingine. Huku hali ya kelele na shughuli ikitawala.

Mwanamke mmoja akiwa ndani ya kibanda chake sokoni ambapo amepangilia bidhaa, ambazo ni nyanya juu ya meza huku akiwa amezigawa kwa mafungu kuonesha kipimo ambacho anapima akiwa anawachagulia wateja wake nyanya ili aweze kuwapimia.

Duka limesheheni bidhaa mbalimbali kama mifuko, kofia na mapambo mengine. Yaliyopangwa kwa mpangalio, huku mwanamke aliyesimama mbele ya mlango akingoja kwa utulivu kuwapokea wateja watakaofika dukani hapo.

Wauzaji wamepanga bidhaa zao kwenye mabeseni kwa mpangilio unaovutia, kila beseni likiwa na rangi na aina tofauti za bidhaa zinazowafanya wateja wajongee kwa urahisi kuchagua wanachohitaji; huku harakati za eneo hilo zikitoa taswira hai ya uuzaji wa kienyeji katika mazingira yenye mwangiliano wa biashara

Wanawake wawili wakiwa wamesimama gengeni huku mmoja akimkabidhi mboga za majani alizonunua, akipokea kifurushi chake kwa utulivu; huku harufu nzuri ya mazao mapya ikichanganyika na sauti za shughuli za soko zinazoendelea pembezoni, na kuifanya mazingira yaonekana yenye uhai na mpangilio wa kibiashara unaovutia.

Mwanamke amekaa sokoni huku mkononi akiwa ameshikilia mfuko , ambao wanatumia kupimia nyanya zilizoko kwenye kibeseni alichokishikilia mkononi . Akipanga vema mizigo yake ili wateja waweze kuona na kuchagua bidhaa zinazopatikana.

Wauzaji wamepanga bidhaa zao sokoni kwa mpangilio unaovutia. Kila bidhaa ikiwa imewekwa kwa utaratibu unaoonyesha rangi na aina tofauti. Huku wakiwa wamesimama tayari kuhudumia wateja watakapoingia sokoni, na hali ya shughuli za kibiashara ikionekana na yenye harakati nyingi.

Wauzaji wamesimama sokoni wakiwa wanapanga matunda yao kwa mpangilio wa kuvutia juu ya meza, kila tunda likionyesha rangi na ubora wake huku wakiwa wamesimama tayari kuhudumia wateja wanaoingia sokoni, na hali ya shughuli za kibiashara ikionekana hai na yenye harakati nyingi.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa sokoni kwa mpangilio wa kuvutia unaoonyesha mazao na bidhaa mbalimbali, huku wauzaji wakiwa wamekaa kwa utulivu wakisubiri wateja waendelee kujitokeza ili kuweza kununua bidhaa hizo.

Ndani ya soko kubwa liliochangamka wauzaji wakiwa wamepanga bidhaa zao juu ya meza, huku kundi la watu likiwa limefurika ndani ya soko hilo wakijichagulia bidhaa mbalimbali kwa wingi ili kila mmoja aweze kupata mahitaji yake ya kila siku.

Mwanamke ameketi akitumia kompyuta kwa makini, akichakata tarifa na kutekeleza majukumu yake kwa ustadi, huku mazingira ya ofisi yakionekana tulivu na mpangilio wa kisasa unaowezesha utoaji wa huduma za kifedha kwa ufanisi na weledi ndani ya taasisi ndogo ya fedha.

Mabango yenye picha na maandishi yamesimikwa kwa mpangilio unaovutia, yakielekeza huduma za kifedha zitolewazo pamoja na namna wateja wanaweza kunufaika na mikopo midogo na huduma za kuweka akiba kwa urahisi.

Skrini za simu zikiwa wazi, zikionyesha ujumbe wa malipo ambayo yamefanyika, huku zikiwa zimeshikiliwa kwa makini, wateja wakiwa tayari kuthibitisha miamala yao.

Jengo kubwa la ghorofa limesheheni maduka ya aina mbalimbali. Huku bodaboda zimepaki nje kwa mpangilio. Na wateja wakipita kuelekea huduma za kifedha za simu zinazoendeshwa ndani ya maduka hayo, zikihakisha ununuzi na malipo yanafanyika kwa urahisi na haraka.

Ujumbe umeonyeshwa kwenye skrini ya simu ukithibitisha muamala wa kutoa pesa, huku kionesura cha huduma za simu kikiwa wazi na rahisi kutumia ikitoa hisia ya usalama na urahisi kwa mteja kufanya miamala ya kifedha kupitia simu.

Nyumba zilizojengwa kwa ustadi mkubwa, kila moja ikiwa na muundo dhabiti, paa imara na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani; zikipangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo la makazi.

Jengo la ghorofa liko katika hatua za mwisho za ujenzi likionyesha muundo dhabiti na usanifu wa kisasa. Huku mashine na vifaa vya ujenzi vikionekana kushuka taratibu na mandhari ya eneo hilo, ikitoa taswira ya maendeleo na uwezekano wa uwekezaji wa mali isiyo hamishika.

Jengo kubwa lenye ghorofa likiwa limeinuliwa kwa mpangilio thabiti limezungukwa na eneo la wazi huku likionyesha nafasi kubwa ya makazi au biashara kwa watu wanaohitaji kupanga nyumba hiyo.

Jengo kubwa la ghorofa limejengwa kwa muundo dhabiti ilikionesha ustadi wa kisasa wausanifu, huku bango lililopo kwenye ukingo likiashiria kwamba linauzwa na madhari ya mji ikionekana nyuma ikitoa taswira ya eneo lenye uwezekano wa uwekezaji na fursa za mali isiyo hamishika.

Majengo ya ghorofa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mji yakionyesha usanifu wa kisasa na rangi za kuvutia, huku kila jengo likionyesha ubora wa ujenzi na nafasi ya makazi au biashara na kuunda mandhari ya eneo lenye uwezekano wa uwekezaji na mali isiyohamishika.

Jengo kubwa la ghorofa lililo inuliwa kwa urefu lenye milango na madirisha makubwa, likijitenga katika mandhari ya jiji huku likitoa nafasi za makazi na biashara ndani yake, likionesha muundo wa kisasa unao vutia macho.

Majengo marefu ya ghorofa yamesimama kwa mpangilio thabiti huku kuta zake zenye rangi tulivu zikionekana katikati ya mandhari ya mji na kila dirisha likitoa ishara ya matumizi tofauti ya biashara na makazi. Hali inayofanya eneo hili kitovu cha maendeleo ya na uwekezaji unaoendelea kustawi.

Watu wawili wamesimama ndani ya jengo kubwa la kisasa wakiwa wanapitia na kufurahia mpangilio mzuri wa vyumba na mandhari tulivu ya ndani, huku rafu na madirisha makubwa yakiweka muonekano wakipeke wa mali hiyo.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa la ghorofa kukiwa na maduka yaliyogawanyika, ambapo kumesheheni bidhaa za nguo ambapo zimetundikwa vizuri ili mteja atakapofika aweze kuona kwa urahisi na kuchagua zile anazohitaji.

Watu wamepanga foleni kwa mpangilio thabiti, ndani ya jumba la ununuzi. Wakiweka nafasi yakutosha kati yao, huku wakisubili kwa utulivu ili wahudumiwe. Mazingira ya kisasa ya maduka, yakichangia hali ya ununuzi ilivyopangwa vizuri na yenye ufanisi.

Pochi pamoja na mikoba mingine ikiwa imetundikwa kwa wingi ndani ya duka la manunuzi, huku wateja wakiwa wamesimama na wengine wakipita kuangalia na kuchagua mikoba ambayo itawafaa.

Nguo za kiume zimetundikwa kwenye henga kwa mpangilio wa kuvutia ndani ya jumba la ununuzi. Kila vazi likining'inia kwa ustadi kuonyesha mazingira, mtindo na muundo wake huku mwanga wa kisasa ukiongeza mvuto wa bidhaa na kurahisisha wateja kuchagua wanachopendelea.

Duka kubwa lililojaa bidhaa za aina mbalimbali zikiwa zimeapngwa kwa makini kwenye rafu na midoli, wateja wakipita kwa nguvu wakichagua mavazi wanayopendelea, huku mandhari ya duka ikiwa safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Wateja wamesimama mbele ya rafu zenye bidhaa mbalimbali, huku wakihudumiwa huku madhari ya duka, ikiwa imejaa bidhaa kwa mpangilio mzuri unaovutia na watu wakiwa huru kuchagua bidhaa wanazozitaka.

Wateja wamesimama wakichagua bidhaa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya jumba la ununuzi. Wakipitia vifungashio vyenye rangi na maelezo tofauti, huku mwanga wa kisasa ukiongeza mvuto wa bidhaa, na kufanya ununuzi kuwa rahisi, tulivu na wakufurahisha.

Ndani ya duka ambapo limesheheni bidhaa mbalimbali, kama vile nguo, zikiwa zimetundikwa kwenye henga. Pia kuna taa zinazotoa mwangaza wa kutosha na mazingira yakiwa masafi na yanayoshawishi wateja kuingia na kununua bidhaa.

Ndani ya duka la ununuzi midoli ambayo imevalishwa nguo ikiwa imewekwa ili wateja watakaofika waweze kuhamasika na kununua pia kofia zikiwa zimetundikwa pamoja na bidhaa nyingine zilizopakwa kwenye rafu tayari kwa ajili ya wateja kujichagulia bidhaa wanazozihitaji.

Nguo zimetundikwa kwenye henga kwa mpangilio wa kuvutia ndani ya jumba la ununuzi. Kila vazi likining'inia kwa ustadi ili kuonyesha rangi na muundo wake. Huku mwanga wa kisasa ukiongeza mvuto wa eneo hili, na kuwapa wateja urahisi wa kuchagua wanachopendelea.

Nyuzi na nguo mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa uangalifu kwenye henga ndani ya duka, zikivutia wateja kuangalia na kuchagua bidhaa wanazopenda, huku rafu na henga zikionyesha mpangilio safi wa kisasa.

Ndani ya jumba la manunuzi bidhaa mbalimbali kama vile: viatu, nguo, zikiwa zimepangwa kwenye meza na nyingine zikiwa zimetundikwa zikiwa zinasubiri wateja watakao kuja kupita na kuona vitu hivyo vya urahisi na kuweza kununua.

Viatu na sendo za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa juu ya meza na kwenye rafu, huku kofia zikiwa nazo zimetundikwa juu na nguo nyingine zikiwa zimevalishwa kwenye midoli; tayari kwa ajili ya wateja watakaofika kwenye duka hilo la manunuzi kuweza kujichagulia bidhaa mbalimbali.

Nguo za aina mbalimbali zimetundikwa kwenye henga kwa mpangilio wa kuvutia ndani ya jumba la ununuzi, kila vazi likining'inia kwa ustadi kuonesha rangi na muundo tofauti huku mwanga wa kisasa ukiongeza mvuto wa sehemu hii na kurahishishia wateja kuchagua mavazi wanayopenda kwa utulivu.

Wateja mbalimbali wakiwa ndani ya duka la nguo, wakipitia rafu na midoli, wakiangalia na kuchagua mavazi wanayopendelea kwa makini, huku hali ya duka ikiwa safi na yenye mwangaza unaowezesha kuona bidhaa kwa urahisi.

Ndani ya jumba la manunuzi nguo za kina mama zikiwa zimetundikwa kwenye henga, ili iwe rahisi kwa wateja watakopita kuchagua na kujaribisha ili waweze kununua.

Viatu vimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia, kwenye rafu ndani jumba la ununuzi; zikionyesha mitindo na rangi mbalimbali zinazovutia wateja, huku mwanga na mpangilio wa rafu ukichangia urahisi wa kuchagua na kuonyesha bidhaa kwa mtindo wa kisasa.

Viatu vya rangi tofautitofauti vya kiume, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza na rafu, huku vikisubiri wateja kuvikagua, aina mbalimbali zilizopo hali inayofanya eneo la duka kuwa la kuvutia na rahisi kwa wateja kuchagua.

Wanaume watatu wamesimama ndani ya duka la manunuzi huku mkononi mmoja akiwa ameshikilia mkoba wake, wakiwa wanatazama nguo zilizotundikwa kwenye henga. Ili waweze kujichagulia zile ambazo zitawafaa.

Viatu vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya duka kubwa, huku wateja wakiangalia na kuchagua vinavyowafaa, hali inayotoa mandhari ya ununuzi yenye mpangilio na utulivu.

Rafu zimesheheni bidhaa mbalimbali ndani ya duka la kisasa, kila sehemu ikiwa imepangiliwa kwa mpangilio maridadi unaovutia macho ya wateja wanaopita kutafuta mahitaji yao ya kila siku.

Nguo zimetundikwa kwenye henga kwa mpangilio wa kuvutia ndani ya jumba la ununuzi, kila vazi likining'inia kwa ustadi kuonyesha rangi, mitindo na muundo tofauti; huku mwanga wa kisasa ukiongeza mvuto wa bidhaa na kurahisisha wateja kuchagua mavazi wanayopendelea kwa utulivu.

Rafu ndefu iliyosheheni vitu vya aina mbalimbali kama vile chupa zenye soda za aina mbalimbali pamoja na bidhaa nyingine za vyakula, zikiwa zimepangwa ndani ya duka la kisasa tayari kwa ajili ya watu kupita na kujinunulia bidhaa wanazohitaji kwa matumizi ya nyumbani.

Rafu ndefu zimesheheni bidhaa za chakula pamoja na vinywaji vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa kwa mpagilio mzuri unaorahisisha mteja kutambua kila bidhaa, huku mwanga wa ndani ukiongeza mvuto wa rangi na vifungashio vinavyoifanya sehemu ionekane kuwa chanzo cha mahitaji muhimu ndani ya duka kubwa la kisasa.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu na kwenye meza ndani ya duka zuri ikionyesha rangi na vifungashio vya aina tofauti tofauti huku mwanga wa ndani ukiongeza mvuto wa bidhaa na kurahisisha wateja kuchagua kwa urahisi na utulivu

Ndani ya duka la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali, rafu zikiwa zimesheheni vitu vya aina mbalimbali, vikiwa vimepangwa na nafasi ikiwa ya kutosha, ili kuruhusu wateja watakaopita kuchagua vitu vyao wanavyovihitaji.

Ndani ya duka la kisasa mashelfu marefu yaliyojaa bidhaa mbalimbali yanajenga picha ya mpangilio makini ambapo kila bidhaa imewekwa kwa umbali unaorahisisha utafutaji na kuunda mazingira ya ununuzi yenye utulivu na muonekano wa kuvutia unaoendana na huduma bora za kisasa.

Mwanamke amesimama akichagua bidhaa kwa makini kwenye rafu za duka la kisasa, akipitia vifungashio vya rangi na aina mbalimbali huku mwanga wa ndani ukiongeza mvuto wa bidhaa na mazingira ya ununuzi yakionekana tulivu na ya kupendeza.

Rafu kubwa zilizosheheni bidhaa mbalimbali, zikijumuisha chupa za soda zenye rangi na ladha tofauti; huku nafasi ya duka ikiwa imepangwa kwa mpangilio safi na wa kuvutia ili kuruhusu wateja kuzunguka na kuchagua bidhaa wanazohitaji.

Ndani ya duka ambapo rafu ndefu zimesheheni bidhaa mbalimbali, huku watu wakiwa wanapita kwa ajili ya kununua bidhaa hizo ndani ya duka la kisasa, ambapo bidhaa nyingi zinapatikana kwa wingi na kwa urahisi.

Mifuko imepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kisasa kila mmoja ukiwa umejaa bidhaa mbalimbali ambazo zinatumika majumbani kwa ajili ya chakula hadi vifaa vingine, huku vichoteo vikiwekwa juu ya mifuko hiyo na mpangilio umepangwa kwa urahisi ili kuwezesha watu kuchagua na kununua.

Mwanamke amesimama ndani ya duka la kisasa ambalo limesheheni rafu zenye bidhaa mbalimbali, akiangalia kwa makini kila kipengele na kubaini ni kipi kinachokidhi mahitaji yake, huku akichukua bidhaa zinazomfaa na kuhakikisha ubora wake kabla ya kuziweka kwenye kikapu chake.

Vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mashelfu marefu ndani ya duka la kisasa, kila chupa ikiwa imesimama sawasawa na kuunda mandhari safi inayovutia macho ya mteja anayeingia kutafuta bidhaa anazohitaji.

Ndani ya duka la kisasa rafu kubwa zilizosheheni vitu vya aina mbalimbali, ambavyo vimepangwa kwa mpangilio mzuri na ambavyo vinaweza kuonekana kwa haraka, pale mteja atakapo kuja kununua mahitaji yake ya nyumbani.

Rafu ndefu zilizosheheni bidhaa mbalimbali kama vile chupa zenye vin ywaji vya aina mbalimbali, na zingine zikiwa kwenye makopo ambavyo vimewekwa tayari kwa ajili ya wateja watakaopit, waweze kuona kwa urahisi n kununua.

Rafu na meza za duka zimejaa bidhaa mbalimbali, viti vya plastiki vimepangwa kwa mpangilio mzuri, huku mipira na baiskeli za watoto zikionekana zikivutia wateja, wakiendelea kuchagua na kununua bidhaa wanazohitaji.

Ndani ya duka la kisasa kukiwa na mkono ambao umeshika kopo lenye bidhaa ambayo inatumika kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, kuashiria kuwa bidhaa hizo zinapatikana hapo ambapo watu huruhusiwa kuja kuchagua na kununua mahitaji yao ya nyumbani.

Watu kadhaa wakiwa wamesimama mbele ya rafu kubwa ndani ya duka la jumla, wakichagua bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, huku walikitazama kwa makini chaguo la vyakula na bidhaa nyingine, wakihitaji kuchagua kile kinachokidhi mahitaji ya nyumbani.

Bidhaa zimepangwa kwenye rafu kwa mtiririko mzuri unaoonyesha mpangilio wa kisasa huku mwanga wa ndani uking'arisha vifungashio vya rangi mbalimbali, vinavounda mandhari tulivu ya ununuzi kila sehemu ikitoa nafasi rahisi kwa mteja kutafuta anachohitaji katika utulivu na mpangilio wa kuvutia.

Watu kadhaa wakiwa ndani ya duka la kisasa ambapo kumesheheni vitu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa kwenye rafu, wakiwa tayari kufanya manunuzi kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani.

Bidhaa za aina mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu ya duka kubwa. Huku taa zikitoa mwanga mzuri unaoangza bidhaa hizo na kuvutia wanaopita katika kuchagua vitu wanavyohitaji.

Rafu yenye bidhaa mbalimbali imesheheni vipande vya chakula vifaa vya matumizi ya kila siku, na vitu vidogo vya nyumbani vilivyopangwa kwa umakini na kuunda muonekano mpana unaomruhusu mteja kutembea taratibu, huku akipambanua aina tofauti za bidhaa zinazomvutia kutokana na wingi wake na mpangilio uliorahisishwa kwa ajili ya ununuzi wa haraka.

Bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na vinywaji vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu ndani ya duka la kisasa, huku wateja wakiweza kujipatia bidhaa hizo kwa wepesi na urahisi zaidi ambapo nafasi iliyoachwa inawawezesha kuona bidhaa wanazozitafuta kwa haraka.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio uliolegezwa vizuri, zikitoa muonekano safi unaowawezesha wanunuzi kuzitambua kwa urahisi huku mazingira ya duka yakiakisi huduma ya kisasa, zenye uweledi na mpangilio unaovutia.

Duka la kisasa linalohusika na kuuza mbogamboga pamoja na matunda, likikiwa limesheheni bidhaa hizo. Zimepangwa vizuri kwenye meza za mbao huku wateja wakiwa wamefurika kwa ajili ya kujichagulia bidhaa hizo kwa mahitaji yao ya kila siku.

Rafu zimesheheni bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kisasa, zikiruhusu wateja kuchagua kwa urahisi na kuona kila bidhaa kwa uwazi ili ziweze kuwasaida katika matumizi yao ya kila siku.

Watu wamesimama wakichagua bidhaa ndani ya duka la kisasa huku wakipitia rafu yenye viatu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, na juu yake kukiwa na bango kubwa lenye alama ya asilimia hamsini linaloashiria punguzo la kuvutia. Jambo linaloongeza msisimko wa ununuzi na kuonyesha mazingira ya kisasa yenye huduma rafiki kwa wateja.

Matunda kama vile: matikiti maji yaliyoiva pamoja na mbogamboga zenye rangi angavu; yamepangiliwa juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao, huku mbele yake kukiwa kuna rafu kubwa iliyosheheni bidhaa mbalimbali ndani ya duka hili la kisasa.

Bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka la kisasa zikionyesha rangi na vifungashio vya aina tofauti, huku mwanga wa ndani ukiongeza mvuto wa bidhaa na kurahisisha wateja kuchagua wanachohitaji kwa urahisi na utulivu.

Mwanaume amebeba kitorori mkononi huku akichagua bidhaa kwenye rafu za duka la kisasa, akikagua vifungashio vyenye rangi na maelezo mbalimbali, na mwanga wa ndani ukionyesha mpangilio safi wa eneo hilo la ununuzi hivyo kumpa urahisi wa anachohitaji kwa utulivu.

Viatu vya aina mbalimbali ikiwemo ndala na sendo vimepangwa juu ya meza kwa mpangilio unaoonyesha utofauti wa ubora na mitindo, huku vingine vikiwa vimening'inizwa juu ili kuongeza muonekano wa kuvutia na kuifanya sehemu ionekane kuwa eneo lenye urahisi wa kuchagua bidhaa ndani ya duka kubwa la kisasa.

Rafu ndefu zilizosheheni bidhaa za aina mbalimbali, kama vile biskuti zilizoko kwenye maboksi makubwa, pamoja na mikate, ambavyo watu huweza kujipatia bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, ndani ya duka hilo la kisasa.